Aina ya mboga ya lettuce inakuwa kwa ustawi mkubwa juu ya mfumo ya mapomba meupe la plastiki shamba la kisasa la hydroponiki. Dunia hii hailimwi ardhini bali hupokea virutubisho kupitia maji yenye imesambaswa kwa ndani ya mapomba hayo. Mazingira yamefunikwa na paa ya plastiki kama green house

Lettuce imestawi kwenye kifaa cha kilimo wima kilicho tengenezwa kwa vyombo vya plastiki na kuwekewa kwenye ndoo ya blue mimea inamea kuzunguka duara wa chombo hicho ikionyesha mfumo wa kilimo cha mjini kwa nafasi ndogo. Mazingira yakiashiria ubunifu wa bustani wa nyumbani.

Shamba la kisasa la ndani limepandwa mboga za majani, kwenye meza maalum zilizoinuliwa kutoka ardhini. Mazingira yamefunikwa kwa karatasi ya plastiki ya kuzuia jua kali na mvua, na nguzo za miti zimetumika kama miundombinu. Mpangilio huu unaonyesha aina ya kilimo cha kisasa cha greenhouse kinachowezesha udhibiti bora wa hali ya hewa na wadudu.

Shamba la wima la lettuce ndani ya chafu likitumia mfumo wa hydroponic . Mimea inaning'inia kwenye nguzo nyeupe ikionyesha kilimo chenye ufanisi na kisicho hitaji ardhi kubwa.

Mimea michanga inakua ndani ya mfumo wa kilimo cha kisasa wa haidroponiki ambao mimea hupandwa kwenye mabomba meupe yaliyowekwa mashimo maalum. Mimea hii inalishwa virutubisho kupitia maji badala ya udongo. Mazingira ni ya ndani ya green house yenye mwanga wa kutosha na mpangilio unaolenga uzalishaji wa mazao.

Mimea midogo ya mboga na viungo inapandw kwa mtindo wa wima ndani ya bomba jeupe linaloshikiliwa na ndoo ya plastiki ya bluu . Hii ni mifumo ya kisasa ya bustani ya maji.

Wakulima, wengine wao wakiwa wanawake, wanainama kufanya kazi shambani. Wanalima au kupalilia mimea michanga kwenye shamba kubwa lenye mazao ya kijani. Mandhari ianonyesha kazi ya kilimo cha mazao mashambani katika mazingira ya kijijini.

Trekta la zamani lenye rangi nyekundu limesimama kati kati ya mistari ya mimea ya mizabibu chini ya anga lenye mawingu. Matairi yake yanaonekana kuwa na udongo likionyesha limekua likitumika shambani. Kwa umbali, milima inaonekana ikichomoza chini ya mawingu.

Shamba la maharagwe machanga likistawi chini ya mwanga wa jua likitumia mfumo wa umwagiliaji wa matone wenye bomba la bluu linalounganishwa na tanki kubwa la kuhifadhi maji huku ardhi kame ikishuhudia juhudi za kilimo .

Mimea midogo imepandwa katika mistari iliyonyooka. Kila mstari una bomba juu la umwagiliaji wa matone, likipitisha maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Udongo unaonekana kuwa huru na wenye rotuba.

Mimea michanga imestawi kwenye udongo ulioandaliwa vizuri na maji yanaonekana yakitiririka polepole kutoka kwenye bomba dogo la umwagiliaji. Mfumo huu wa umwagiliaji wa matone unahakikisha kila mche unapata maji ya kutosha moja kwa moja kwenye mizizi bila kupoteza maji mingi.

Shamba limelimwa kwa kupandwa mimea changa kwenye mistari iliyo sawa huku mfumo wa umwagiliaji wa matone ukiwa umefungwa kati ya safu za mimea. Mabomba madogo yanasambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi na ardhi inayoonekana kuwa na unyevunyevu.

Maji yanaruka kutoka kwenye mifumo ya kunyunyuzia, yakinyunyuzia maji juu ya mimea iliyopandwa kwa mistari mirefu shambani. Udongo unaonekana kuwa na unyevunyevu, na mimea ni michanga na yenye afya. Mandhari ya kijani kibichi inaonekana kwa umbali.

Shamba limepandwa kwa mistari na lina mfumo wa umwagiliaji wa matone. Unaonekana ukipita katikati ya kila mstari wa mimea. Udongo unaonekana kulimwa vizuri na mimea midogo imeanza kuchipua. Ubao mdogo ulioandikwa kwa chaki unaonyesha jina la zao au aina ya jaribio linalofanyika.